Elimu ya watu wazima ikitolewa kwa watu waliosimama katika mduara, huku katikati kukiwa na mwalimu anaewapa maelekezo, na pembeni kukiwa na mabango ya matangazo yaliyotengenezwa kwa rangi za aina mbalimbali.

Kiongozi aliyesimama mbele akitoa elimu kwa watu wazima ambao wameketi kwenye viti vya rangi ya bluu, wakimsikiliza kwa makini na kurekodi katika karatasi kile wanachofundishwa.

Watu wazima wakipatiwa elimu katika mazingira ya darasani, huku mwalimu akiwa amesimama mbele, akitoa maelekezo kwa baadhi ya wanafunzi waliobeba vitabu, madaftari, pamoja na kalamu.

Mwanadada akiwa katika korido ya duka linalouza vitabu vya aina mbalimbali, vikiwa vimepangiliwa katika rafu nyeupe zilizonyooka.

Uwanja wa michezo wa shule ya awali, ukiwa umefungwa bembea pamoja na vifaa vya kuteleza vyenye rangi mbalimbali, kukiwa na mchanga mlaini chini unaosaidia watoto wasiweze kuumia.

Uwanja wa shule za awali ukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma na plastiki imara za rangi ya bluu, nyekundu pamoja na kijani, chini kukiwa na mchanga laini unaozuia madhara kwa watoto wadogo.

Rafu zilizotengenezwa kwa kutumia mbao zenye madroo yaliyotengwa kwa ajili ya kuhifadhia vikoba vidogo au madaftari, yanayotumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi, yenye maua na bustani za kupendezesha, wakionekana wanafunzi waliovalia sare za masweta ya rangi bluu wakitembea, huku kukiwa na magari ya aina mbalimbali yaliyosimama katika maegesho ya magari.

Vitabu vya simulizi na hadithi, vinavyotumika kuelimisha na kuburudisha wanafunzi wa shule ya msingi, vikiwa na picha mbalimbali za wanyama pamoja na binadamu.

Mtihani wa hisabati wa shule ya msingi, uliochapishwa katika karatasi nyeupe, wenye hesabu za kujumlisha na za kutoa zikiwa zimejazwa kwa kutumia penseli na kusahihishwa kwa kalamu nyekundu.

Mazingira ya shule ya msingi yenye madarasa ya ghorofa mbili, nje kukiwa na maua yaliyopandwa na kustawi vizuri, pamoja na miti iliyoizunguka madarasa hayo.

Mazingira ya shule ya sekondari yenye madarasa yaliyotengenezwa kutumia matofali yaliyochomwa na paa za mabati ya rangi ya kijani, zikizungushiwa uzio wa wavu ambapo sare za shule za rangi ya bluu zimeanikwa.

Chumba kikubwa chenye mabomba ya maji pamoja na meza ndefu na stuli ya kukalia, kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya kisayansi katika shule za sekondari.

Mazingira yenye majengo mazuri kwa ajili ya kujisomea au madarasa, yaliotengenezwa kwa vioo vya glasi na milango ya mbao, kukiwa na viti au mabenchi yanayotumika kufanyia majadiliano baina ya wanafunzi.

Mwalimu wa sekondari aliyevaa barakoa, akiwa ameketi kwenye ofisi yake, huku mezani kukiwa na madaftari, akisahisha kwa kutumia kalamu nyekundu.

Mkufunzi wa kike aliyesimama mbele ya darasa, akiwa anatoa elimu Kwa wanafunzi wa chuo au watu wazima, ambao wameketi kwenye viti, huku mezani kukiwa na kompyuta.

Mkufunzi akiwa amesimama mbele ya darasa, akifundisha wanafunzi wa vyuo vikuu ambao wameketi katika madawati, mezani kukiwa na madaftari madogo, simu janja na meza kubwa ya mwalimu ikiwa na kompyuta mpakato.

Mkufunzi akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa vyuo ambao wameketi katika madawati kwa kutumia ubao mweupe uliopo mbele.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia tofauti wakiwa wameketi katika vimbweta wakifanya majadiliano juu ya meza ya mbao, ambayo ina kompyuta mpakato, simu janja pamoja na madaftari na mikoba ya kubebea vitu mbalimbali.

Wanafunzi wa vyuo vikuu wakiwa wameketi katika vimbweta, wakifanya majadiliano mbalimbali, juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, huku wengine wakiwa wameshikilia simu janja.

Mkufunzi wa chuo kikuu akiwa anawafundisha wanafunzi walioketi katika madawati mezani kukiwa na madaftari madogo pamoja na kalamu, huku meza ya mwalimu ikiwa na kompyuta ya mpakato, anayotumia katika kufundishia.

Vijana wakiwa katika mafunzo ya vitendo vya ufundi wa utengenezaji wa magari, wakiwa wamevaa mabuti pamoja na makoti marefu ya rangi ya bluu.